Mtu anahesabu pesa zake huku akizifunga. Pesa hizi ni za aina ya elfu moja ya noti ya Kenya. Amezieka kwenye vikundi viwili tofauti tofauti huku amebeba kitu cha kujifungia nazo.

Hapa ni sokoni na kwenye soko hili kuna viazi ambavyo vimepangwa. Vimewekwa kwenye ndoo zenye aina tofauti. Pia kuna karoti zimepangwa na dania na hoho.

Duka limefunguliwa. Duka hili lina jina la M-Pesa, pahali ambapo watu huenda kutoa pesa ama kuweka pesa kwa simu. Pia kuna vitu kama simu zinazouzwa kwa duka hili na zimepangwa na kuonekana kutokea nje.

Hapa ni kwenye soko na soko hili kuna vitu ama bidhaa vya aina mbalimbali vinavyouzwa, kuna watu wengi sana wanaotembea huku wakipitishana, nguo zimeekwa kwenye kundi, huku wauzaji wakiziangalia.

Magari mengi sana yenye rangi nyeupe na nyeusi yamepangwa kwenye laini . Magari haya yanaonekana kuwa ya miundo mmoja. Magari haya ni ya kuuzwa na bado ni mapya sana.

Duka limefunguliwa. Ni duka la M-Pesa na limepakwa rangi ya kijani kibichi. Duka hili pia ndani kunaonekana kuwa vitu vingine vinavyouzwa na vimepangwa. Baadhi ya vitu hivyo ni kama switi , mkate, maziwa na vinginevyo.

Hapa ni sokoni, na kuna vitu tofauti tofauti vinavyouzwa. Pia kuna magari yanayopita. Kuna watu wanao uza begi, maguo na pia vyakula. Chakula kinachouzwa ni mayai.

Soksi mingi sana zimewekwa kwa pamoja katika soko la kuuza nguo. Zimewekwa zikiwa zenye rangi tofauti tofauti na pia nyuma kuna nguo ambazo zimepangwa za kuuzwa. Hili ni soko la kuuza mitumba .

Hili ni duka. Duka hili ni la kuuza maziwa. Ukienda kununua maziwa unapimiwa maziwa kutumia mashine. Pia kwenye mlango kuna mchoro wa mayai, maziwa na keki.

Duka la mpesa limefunguliwa na mbele yake kuna vijana wawili, ambao wanaongea na muhuduma aliye ndani ya duka. Duka hili pia linaonekana kuwa linauza simu ya aina tofauti tofauti.

Maduka yamefunguliwa ,mbele ya duka haya kuna watu ambao wamesimama hapo. Inaonekana kuwa wanunuzi. Duka hili moja limeandikwa M-Pesa, pahali ambapo watu huenda kutoa na kuweka pesa kwa simu.

Magari ambayo yamepangana kwenye laini , yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi. Kuna watu ambao wamesimama kando ya magari hayo huku kwa umbali kidogo kuna miti mirefu sana.

Magari mengi yamesimamishwa kwenye uwanja. Magari haya ni yenye rangi tofauti tofauti na pia kuna watu ambao wamesimama kwenye uwanja huo. Kando ya magari hayo kuna miti mingi sana na mimea.

Hapa ni kwenye soko la mtumba, kuna nguo mingi sana ambazo zimekusanywa pamoja, kuna muuzaji aliyekuwa amesimama kando ya nguo hizo, baadhi ya nguo hizi ni sweta na pia tishati.

Mtu ambaye amevalia suti anaangalia gari mpya kwenye soko la gari. Anachunguza akiangalia gari hiyo ndani na nje na pia ameishikilia huku anatabasamu.

Magari mbili tofauti yenye muundo tofauti yameegeshwa kwenye uwanja. Moja ikiwa ni gari nyeusi na ingine nyeupe. Kuna watu ambao wamesimama kando ya magari hayo huku mbali na wao kidogo kuna miti mirefu sana.

Hapa ni kwenye soko la mitumba, kuna nguo mingi sana ambazo zimepangwa na wauzaji huku wakingoja wanunuzi. Katikati ya nguo hizi kuna njia konde sana pahali ambapo watu wanapitia.

Hili ni soko la mboga. Mboga linaloonekana kuuzwa hapa sana sana ni mboga la kabeji. Mboga hilo limewekwa likiwa kwa wingi sana na watu wako wengi wakiiangalia. Kwa umbali pia kuna watu wengi ambao wanauza vitu vingine tofauti.

Hili ni duka la kuuza viatu, kuna viatu vingi sana ambavyo vimepangwa kwenye laini na tena kwa ustaarabu sana. Ndani ya duka hili kuna wanunuzi ambao wanatembea huku wakiangalia.

Huu ni mkusanyiko wa mboga ya aina mbalimbali. Mboga hizi zimetolewa shambani na zimewekwa pamoja zikingonja kupelekwa sokoni. Zimefunganishwa pamoja kwa vikundi.

Duka la M-Pesa limefunguliwa. Duka hili ndani yake kuna vitu tofauti ambavyo vinauzwa. Kuna jokofu ambalo lina vinywaji tofauti tofauti na pia kwa mlango kuna mipira ya watoto ya kucheza na pia kuna maji zinazouzwa.

Hili ni duka la huduma la safaricom. Duka hili watu huenda kusaidiwa wakiwa na tatizo la simu zao ama laini zao za safaricom. Kuna watu ambao wamesimama na wanangoja kuhudumiwa.

Hili ni duka la kuuza shanga. Shanga hizi ni za aina tofauti tofauti na pia kuna vikapu vilivyotengenezwa nyumbani. Hizi shanga hununuliwa na watu ambao wanatembea na wanapenda vitu vya nyumbani.

Katika soo hili la mboga, kuna aina mbalimbali ya mboga yanayouzwa. Pia kuna matunda pia. Kuna viazi, vitunguu, nyanya, kuna karoti, kuna mahindi, kuna ndizi, kuna machungwa na pia kuna aina ya mboga mbalimbali.

Duka ambalo linauza madawa limefunguliwa. Kuna madawa ambayo yamepangwa. Pia kwenye mlango wa duka hili kuna maandishi ya M-Pesa, kumaanisha mtu anaweza enda huko kutoa pesa ama kuweka pesa kwa simu.

Magari yanayoweza kuhesabika yameegeshwa kwenye uwanja. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti. Pia kuna watu wengi sana kwenye uwanja hili ambao wanaonekana kuangalia kitu. Kando yao kuna miti mingi sana na mimea.

Mwanamke yuko kwenye duka la kuuza maziwa. Anatumia mashine kupima maziwa na kuuzia wahudumu. Mwanamke huyu amevalia nguo zake za kazi huku akisaidia wanunuzi.

Gari moja limebeba lingine juu. Magari haya yanasonga huku ni moja tu ikiwa inaendeshwa. Mara nyingi magari hubebana hivi ikitolewa sokoni ama moja ikipata ajali.

Maduka yamefunguliwa. Duka moja ni la M-Pesa ambapo ni pahali pa kuweka au kutoa pesa. Pia kuna duka lingine ambalo linauza vitu vingine kama vinywaji na zinginezo. Pia kuna kibanda kando yake mahali ambapo wanauza viazi karai.

Hapa ni kwenye duka la huduma la wananchi ya Safaricom. Duka hili ni pahali ambapo watu huenda wakiwa na tatizo na laini zao za Safaricom ama hata M-pesa. Mbele ya duka hili kuna watu ambao wanangonja kuhudumiwa huku wahudumu wameketi ndani na kuwaongelesha.

Hapa ni kwenye duka la kuuza maziwa. Duka hili linaitwa Mount Kenya Milk Depot. Kuna watu wawili ambao wamesimama mbele ya duka hilo wakingoja kuhudumiwa. Pia kuna msichana ambaye ameketi kando ya duka.

Kuna maduka ambayo yamefunguliwa. Duka moja ni la M-Pesa pahali ambapo watu hutoa ama kuweka pesa kwa simu. Mbele ya duka hilo kuna matunda ambayo yanauzwa kwenye vibanda. Baadhi ya matunda hizo ni machungwa, ndizi, maembe na pia tikiti maji.

Hapa ni kwenye soko la viatu, kuna viatu vingi sana ambavyo vimekusanywa pamoja vinavyouzwa, kuna wauzaji tofauti tofauti na bidhaa vyao ambavyo wanaviuza, pia kuna watu ambao wanatembea wakiviangalia.

Hapa ni katika duka la kuuza magari. Magari yamepangwa vizuri kwa ajili ya kuonekana na wanunuzi. Magari haya ni ya aina tofauti na pia miundo tofauti.

Hapa ni kwenye soko la matunda na mboga. Kuna matunda ya aina mbalimbali ambayo yamewekwa kwenye vikundi na yanauzwa. Kuna wauzaji, pia kuna wanunuzi ambao wanapitia katikati wakiziangalia.

Duka la M-Pesa limefunguliwa. Duka hili watu huenda kuweka pesa kwa simu au kutoa pesa wanapotumiwa kwa simu. Mbele ya duka hili, kuna mtu ambaye amevalia sare za kazi na anaingia dukani. Pia kando ya duka la M-Pesa hili, kuna maduka mengine ambayo yamefunguliwa na watu, wakiwa wamekaa mbele ya duka hayo.

Mtu anatumia simu yake ya mkono kulipia bidhaa kutumia m-pesa. Watu wengi sana hutumia simu kulipia bidhaa. Pia kando yake kuna yule ambaye amebeba shilingi mia mbili na ni noti.

Hili ni duka la kuuza vitu tofauti tofauti. Duka hili pia ni la m-pesa, pahali ambapo watu huenda kuweka na kutoa pesa kwenye simu. Kuna pia vinywaji ambavyo vinauzwa mbele ya duka hili.

Hili ni duka la kuuza magari. Katika duka hili kuna magari ya aina tofauti. Pia magari haya yana rangi tofauti. Yamepangwa vizuri na tena kuna muuzaji anayetembea kule ndani akingojea wanunuzi.

Duka linalouza vinywaji na vitu vingine vimefuguliwa. Duka hili pia ni la M-Pesa. Kwa mlango, kuna maji mengi sana ambayo yamepangwa ya kuuzwa.

Hapa ni sokoni na kwenye soko hili kuna watu wengi sana baadhi yao wakiwa wauzaji na wengine wanunuzi. Kuna watu wanaouza nyanya, vitunguu, matunda na pia mboga ya aina mbalimbali.

Hapa kwenye soko la chakula mvua umenyesha na kuna maji yametapakaa kila mahali. Wauzaji wameketi huku wameweka vyakula wanavyoviuza mbele yao. Kuna ndizi, matunda na mboga ya aina mbalimbali.

Duka limefunguliwa. Duka hili lina maandishi ya M-Pesa mlangoni, kana kwamba ni pahali pa kwenda kutoa na kuweka pesa. Ndani ya duka hilo kunaonekana kuwa vitu ambavyo vinauzwa na vimepangwa vizuri. Pia kwa mlango kuna besheni zilizowekwa.

Hapa ni kwenye duka la kuuza magari. Duka hili, lina magari yenye aina tofauti tofauti. Pia, magari haya ni yenye muundo tofauti na rangi pia. Yamepangwa vizuri huku yakingoja wanunuzi.

Magari ambayo yamewekwa kwa ajili ya kuonyeshwa ili watu wanunue yamepangwa kwenye laini. Magari haya ni yenye miundo tofauti na pia hayafanani kwa rangi.

Duka hili ni la kuuza magari ya aina ya hyundai. Kuna maandishi ya aina hiyo kwenye lango lake. Pia kuna magari mengi ambayo yamepangwa kwenye laini . Magari haya ni ya rangi nyeusi na nyeupe.

Hapa ni kwenye kibanda ya kuuza vitu tofauti tofauti haswa mboga. Kuna vitu kama nyanya, dania, kitunguu, hoho, machungwa, maembe na pia kuna mboga mbalimbali.

Hili ni soko la magari. Magari mengi sana, yamepangwa kwenye laini. Magari hawa haya yakiwa yenye miundo tofauti tofauti na rangi tofauti. Kuna muuzaji ambaye anatembea mbele ya magari haya.

Duka linaloitwa new genereation limefunguliwa. Kwenye mlango la duka hili kuna maandishi ya M-Pesa, pahali ambapo watu hutoa na kuweka pesa. Duka hili lina vitu tofauti tofauti vinavyouzwa na vimepangwa vizuri kuonekana kutokea nje.

Hili ni soko la kuuza matunda. Kuna matunda ya aina mbalimbali kama vile maembe, machungwa, nanasi, ovacado , kuna papaya, pia kuna ndizi. Kando yao pia kuna viazi ambavyo vimepangwa vinavyouzwa.

Mtu anapanga pesa zake. Pesa hizi ni noti za Kenya zilizokuwa zinatumika kitambo. Pesa hizi amezipanga kwenye kundi kuna shilingi hamsini ameweka pamoja pia mia mbili pamoja.

Duka hili ni la kuuza nguo ya vitenge. Kuna vitenge vingi sana ambavyo vimepangwa vizuri sana kwenye kabati. Huku pia kuna kamera iliyowekwa kando ya vitenge hivyo kwenye kabati inayomulika.

Magari mengi sana yameegeshwa kando ya barabara. Magari haya ni ya miundo tofauti tofauti na rangi tofauti. Pia kando yao kuna majumba mengi sana ambayo yamejengwa, huku mengine yakiwa ya ghorofa.

Hili ni duka la mpesa. Mpesa ni pahali ambapo watu wanenda kutoa au kuweka pesa kwenye simu yao. Duka hili pia lina vitu vingine ambavyo vinauzwa kama maji na vyakula ndogondogo. Mbele yake kuna mnunuzi ambaye amesimama.

Hapa ni kwenye soko la mboga. Kuna pia matunda yanayouzwa. Nyanya yamepangwa, viazi, karoti, vitunguu, machungwa, mapera yamewekwa kwenye boxi.

Hapa ni sokoni na kwenye soko hili kuna viwanda tofauti tofauti vinavyouza matunda na mboga. Baadhi ya vitu vinavyouzwa ni kama ndizi zilizoiva vizuri, pia kuna zile mbichi, kuna maembe, machungwa na pia viazi.

Hapa ni sokoni na kuna bidhaa tofauti tofauti vinavyouzwa. Baadhi ya bidhaa hizo ni matunda kama papaya, nanasi, ndizi zilizoiva, maembe, machungwa. Pia kuna parachichi na tikiti maji.

Hili ni duka la kuuza maziwa. Duka hili linauza maziwa pamoja na vitu vingine ambavyo hutengenezwa kutumia maziwa. Wakulima hupeleka maziwa yao hapa kisha wanalipwa.

Duka ambalo limeandikwa M-Pesa limefunguliwa. Mbele ya duka hili kuna jokofu lililo na vinywaji vya aina tofauti tofauti. Pia kando yake kuna viazi ambavyo vimepangwa.

Taya ya gari nyeusi inaoshwa. Inaoshwa kutumia maji mimino kuwa linatoka kwenye bomba. Taya hayo yamepangwa huku yameoshwa na sabuni na sasa yanasafishwa na maji masafi.

Magari yanayongoja kununuliwa yamepangwa vizuri vizuri sana kwenye laini sokoni. Magari haya ni yenye miundo tofauti na pia hayafanani kwa rangi. Kuna muuzaji ambaye anaziangalia akingoja tu wanunuzi.

Gari limesimamishwa mahali ambapo kuna nyasi. Nyuma ya gari hilo kuna mtu ambaye amesimama. Pia kwa umbali kidogo, kuna miti mirefu sana tena mingi ambayo yamekomaa.

Hili ni soko la kuuza mboga. Kuna mama mmoja anayeonekana kuwa muuzaji ameketi. Baadhi ya vitu ambavyo anaviuza ni kama dania, hoho, nyanya, kuna vitunguu na pia kuna mboga tofautitofauti. Viazi pia amevipanga.

Magari mengi sana yamepangwa kwenye laini , magari haya ni yenye miundo tofauti tofauti na pia rangi tofauti, kuna madirisha makubwa sana ndani pahali ambapo magari haya yamepangwa, pia kando ya magari hayo kuna pikipiki.

Magari mengi sana yamepangwa kwenye laini. Hili ni soko la gari na kuna magari ya aina mbalimbali na pia rangi tofauti tofauti. Magari haya yameekwa na ni mapya sana yanangoja wanunuzi.

Kuna gari moja kubwa ambayo hubeba magari mengine madogo madogo. Gari hili huwa linabeba magari yakitoa pahali pamoja hadi pengine. Sana sana, hubeba magari mapya ambayo yanapelekwa kwa ajili ya kuuzwa.

Magari makubwa makubwa aina ya Mercedes, yamepangwa kwenye laini kwa ajili ya kuuzwa. Magari haya yenye muundo mmoja, ila rangi ni tofauti.

Maduka yamepangana kwenye laini . Kuna duka moja ambalo limefungwa, pia kuna duka ya maziwa ambalo limefunguliwa huku msichana akiwa amesimama kwenye mlango. Msichana huyu amejiegesha kwenye mlango huku akiangalia nje.

Hapa ni kwenye soko la magari na magari mengi sana yamepangwa. Magari hayo ni yenye miundo tofauti tofauti na pia rangi tofauti. Kuna mwangaza unaoonyesha magari hayo.

Hapa ni kwenye duka kubwa la kuuza, kuna maziwa ambayo yamepangwa. Maziwa haya ni yenye miundo tofauti na yametoka kwenye kampuni tofauti ndio maana pia yana majina tofauti tofauti na bei.

Hapa ni sokoni na kwenye soko hili kuna wauzaji wanauza vitu tofauti tofauti. Kuna wanaouza viazi na machungwa, maembe, nyanya na vitu vingine. Kuna pia wanunuzi ambao wanatembea wakiangalia bidhaa.

Hili ni duka la kuuza maziwa. Duka hili lina mashine ambayo inapimia watu maziwa. Kuna mtu ambaye ni muuzaji, kwahivyo ukienda kuuziwa maziwa unamwambia kiwango unachotaka na anakuwekea kutoka kwa mashine.

Hapa ni sokoni na kunaonekana kuwa wamama ambao wanauza wameketi chini wakingoja wanunuzi. Baadhi ya vitu wanazouza ni viazi, mahindi, vitunguu, nyanya, dania, hoho na pia machungwa.

Hili ni duka la shanga na vikapu viinavyotengenezwa nyumbani. Kuna shanga na vikapu vya aina tofauti tofauti. Vitu hivi hutengenezwa sanasana na wamaasai ambao hutumia tu mkono kuvitengeneza.

Hili ni duka la M-Pesa, pahali ambapo watu huenda wakitaka kuweka pesa kwenye simu ama kutoa. Pia kuna jokovu ambalo lina vinywaji vya aina tofauti tofauti vinavyouzwa hapo.

Magari mengi sana yamepangwa kwenye laini . Magari haya ni yenye miundo tofauti tofauti na rangi tofauti. Magari haya yanaonekana kuwa yanauzwa kwa maana bado ni mapya sana.

Hili ni soko la kuuza samaki. Kuna samaki ya aina mbalimbali ambayo yamepangwa vizuri kwenye vikundi. Kuna zile ndogondogo na pia kuna kubwa kubwa. Muuzaji ameketi akaangalia samaki zake.

Hili ni soko la matunda, kuna matunda ya aina mbalimbali kama vile machungwa, maembe, tikiti maji, nanasi, papaya, avocado na vinginevyo. Kuna muuzaji ambaye ameketi akiangalia bidhaa zake.

Mkulima ambaye amepata vitunguu vingi sana. Amevikusanyisha pamoja na anaangalia vile vinavyowekwa kwa gari. Vitunguu hivi vinaonekana kupelekwa mahali na kuuzwa.

Kuna magari ambayo yameegeshwa kwenye uwanja. Magari haya ni yenye miundo na rangi tofauti. Kando ya magari haya, kuna watu ambao wengine wameketi kwa nyasi huku wengine wamesimama. Pia kuna miti ambayo yamepandwa mengi kando ya uwanja huo.

Hapa ni sokoni na kuna watu wengi sana, wengine wakiwa wauzaji na wengine wanunuzi, kuna vitu mbalimbali vinavyouzwa vikiwemo chakula na pia nguo, wauzaji wameketi na vitu vyao huku wanunuzi wakipita kando yao na kuangalia vitu vinavyouzwa.

Hili ni duka la kuuza nguo za kitenge. Kuna nguo ambazo zimeshonwa na zimeekwa kuonyeshana kwa wanunuzi wakija. Pia kuna zile ambazo zimekunjwa vizuri na kupangwa, moja juu ya nyingine.

Hili ni soko la nguo la mitumba. Soko hili lina wauzaji wengi wa nguo ya mitumba huku kila muuzaji akiweka nguo zake mbele yake. Pia kuna wanunuzi ambao wanatembea wakiangalia.